Gari ni mojawapo ya kifaa ambacho watu wengi hupendelea sana. Kwani ukiwa na gari, inaweza kukusaidia kwa vitu tofauti tofauti hasa katika matembezi. Kwa hivyo ukiwa na gari, mtu aweza kufika haraka mahala popote unapotaka kuenda.

Kila mja hupambana kwa njia yoyote kwa udi na uvumba kuhakikisha kwamba ameweza kupata angalau kitu cha kukula. Hivyo basi utapata watu wengi wamefungua biashara ambayo inawasaidia sana na kuwa ya manufaa sana kwao.